Hii ina kibanio cha njano na pia kina bomba dogo ambayo imeingiza maji ndani na kuna mimea ambayo imemea juu yake na matawi yake ni ya rangi ya kijani ila ina njano kwa umbali lakini matawi yake imeshuka.

Sukuma zimepandwa juu ya beseni ambayo ni ya rangi nyeusi . Chini yake ina mtungi wa mweupe ambao una bomba nyeusi ambayo inaonekana kuwa inapitisha maji kuelekea kwa hizo mimea na kando ya hiyo ,kuna miti mirefu na beseni yenyewe imeshikiliwa kwa bao.

Kilimo cha haidroponiki ni kilimo cha kisasa ambapo mimea inapandwa pasipo na mchanga wala mbolea, inatumia kupata virutubisho kutoka kwa maji. Hii sasa inaleta ufanisi ukiangalia ardhi ya kisasa imekosa ile mbolea na ile rotuba njema ya kukuza mimea.

Nyumba vya rangi ya machungwa isiokolea, pembeni ni vya rangi ya kijivu. Kuna mimea ambao imemea juu ambaye inaonekana kuwa ni sukuma, imepandwa katika mikabe ya rangi nyeupe, liko jini ya kiwanda.

Kuwepo na wingi wa watu katika nchi, kumechangia kuwa na ukosefu wa ardhi hata ya kufanya kilimo. Na kwa hivyo kilimo cha haidroponiki kimeingilia kati wa mahali ambapo, mimea zinapandwa mahali pasipo na ardhi ama pasipo na mbolea. Zinaweza pandwa mahali popote hata juu ya ukuta, na hili limesaidia kuwepo na bidhaa zinazohitajika kwa matumizi.

Mimea hii imepandwa katika rafu ambazo ni za rangi nyeupe na ina rangi ya njana ambayo inaonyesha kuwa afya yake si njema. Na hii inaonyesha kuwa ni kilimo cha haidroponiki kwa kuwa hakuna udongo ambao unatumika na ila inatumia mbolea kutoka kwa maji.

Kilimo cha hydroponiki kinasaidia sana katika kuuzia kwa mimea pasipo na ardhi hasa hapa mjini ambapo watu wengi wanakaa katika nyumba za kupanga na hawana mali maalum pa kufanyia kilimo chao kwa hivyo mtu naeza fanya kilimo cha kupanda tu mboga ambazo anatumia tu kwa kila siku.

Matundu ya waya inaonekana kwa wingi sana na kwa umbali kuna nyumba ambayo inamabati yamezeeka inaonekana juu ya kitundu kimoja kuna mahindi ambayo inaonekana imeanikwa ili kukauka na chini yake kuna karatatasi nyeusi.

Mimea michanga ya nyanya imepandwa ndani ya kiwanda na kando yake kuna bomba ambavyo vinapitisha, linaonekana kama ni za kutumia kunyunyuzia maji na pia mchanga yenyewe inaonekana imekauka kwa muda haijaona maji.

Kilimo cha Chazu Wandani kimesaidia ukuaji wa mimea yenye afya kutokana na kuboresha ubora wa udongo. Pia kimesaidia katika ukuaji na usambazaji wa mazao ya shambani kwa wingi sokoni bila kuharibu mazao hayo. Kilimo hiki hakihitaji hali ya udongo kuwa sawa kabisa, kwa kuwa kina uangalizi maalumu unaohakikisha mafanikio ya mazao

Ukulima wa viwandani umesadia sana wakulima, hasaa ukuzaji wa vitu katika ile kwa wingi kama vile upandaji wa mandizi unapata mgomba unaweza beba ndizi ambayo ni refu sana ata wakati ingine ikiwa kama kima cha mtu tu. Hii imesaidia sana kuwepo na vitu vya kutosha katika soko yetu.

Kilimo cha viwandani kimesaidia sana kukuza bidhaa ambavyo, vinahitajika kwa wingi hasa hapa mjini, kwa hivyo, kinasaidia ukuzaji wa vitu, kwa vingi sana kama vile nyanya, unapata zina afya njema, na pia ziko kwa wingi, na pia zina ukubwa wa wastani.

Kabichi zimepangwa kwa mistari ambayo ni safi sana, na katikati ya kila mistari, kuna mistari mingine midogo, ingawa ardhi yenyewe inaonekana, kuwa imekauka na kwa umbali kuna chumba ambacho ni kama kiwanda na cha rangi nyeupe na kuna miti ambayo imemea kwa umbali.

Trekta kubwa ya kisasa inaoneka rangi ya kijani na kijivu na imeunganishwa na kifaa cha kilimo chenye sehemu kadhaa za kufanyia kazi ardhi ambazo zinaonekana kuwa na rangi ya chungwa. Shamba linaonekana kua kubwa na limepandwa mimea kwa safu nadhifu na ndefu zikinyooka mbali.

Ukulima wa viwanda ni ukulima wa kisasa ambao unasaidia sana katika ukuzaji wa vitu kama vile matunda, ama vile mboga, ama vile maua, ama vitu ambavyo vinaweza haribika kwa urahisi na katika hivi viwanda unapata hali ya hewa inaweza dhibitiwa kama vile, kuna jua mingi hivi viwanda vinaweza zuia jua mingi kufikia matunda na kuyaharibu na pia kama kuna ile mvua mbaya inazuia pia kuhakikisha kwamba mvua haijaharibu hizi mimea.

Ukulima wa viwandani umesaidia sana wakulima hasa wafugaji wa ng'ombe kwa kuwa wanaweza, ila kuzalishana kwa ng'ombe kwa kutumia vile vitu vya ama vile mashine vya kiteknolojia ya kisasa unapata wana ng'ombe wa aina moja wanafanana hata kwa mtazamo na pia wanapata chakula ambacho kinatengenezwa pia kisasa.

Kilimo cha viwandani, kimesaidia sana, katika ukuzaji wa vitu ambavyo vinahi, takikana kwa wingi, hasa katika makampuni ambayo yanategemea haya mazao ili kutengeneza vitu kadhaa kama vile kuna kampuni ambayo yanatengeneza, soda kwa hivyo inatajaria matunda, kutumia.

Kiwanda hiki, kina sukuma mingi sana, ambazo zinaonekana kuwa changa. Pembeni kuna mwanaume ambaye ameinama, amevaa kofia, amevaa shati yenye rangi nyekundu, na pia viatu vya mpira, ambavyo vinaonekana kuwa za njano. Ameshika kikapu ni kama vile anachuna mboga.

Kutokana na mabadiliko ya hewa na mahali ambapo mvua imekuwa haba sana katika nchi yetu, watu wametokea na mfumo wa umwagiliaji wa mimea ambayo wanahakikisha ya kuwa mimea yote inapata maji kwa wingi hata wakati wa kiangazi.

Hili la rangi nyeusi lina kibanio kidogo cha rangi nyekundu na kinaonekana kuvunja maji ambayo ni masafi yanamwagika katika miti ambayo imekauka kuonekana kua imekaa hapa kwa muda sana.

Bomba jeusi ambalo limeshikikiliwa juu kidogo limeachiliana na linavuja maji ila kwa upole sana kwa kuwa kuna matone madogomadogo ya maji yaliyosafi na kuna majani ambayo yanatokea ambayo ni ya kijani na njano.

Mimea ya aina tofauti imepangwa katika mistari iliyo nadhifu na katikati yao kuna bomba ya rangi ya nyeusi na ardhi yenyewe ni ya rangi nyekundu, lakini imekauka sana na kuna kivuli kuonyesha kuwa kuna jua kali.

Hili sehemu ya shamba imelimwa na kuna mimea ambayo imepandwa na inaonekana kushuka, na kuna bomba nyeusi ambazo zinatumika kunyunyizia maji katika ardhi na kando ya hizi bomba ardhi yenyewe imekauka.

Mimea midogo aina ya mahindi imepandwa kwa mistari mbili mbili katika hili shamba na pia kando ya kila mstari wa mahindi kuna bomba dogo ambao zinatumika kupitisha maji lakini mchanga wenyewe unaonekana kua umekauka kwa siku kadhaa haujaona maji.

Uwanja huu umelimwa na umezingirwa na uzio na mchanga wenyewe unaonekana kuwa mkavu sana kuonyesha kuwa kwa muda hakujakuwa na mvua na pia kuna bomba dogodogo ambazo ni kama zinatumika kunyunyizia maji. Vimewekwa kwa wingi na kumetengenezwa mitungo katikati ya hii uwnaja.